Eneo la vinywaji: Mhudumu akiwa amevalia sare yake tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja katika eneo hilo, vinywaji mbalimbali vya vilevi vikiwa vimetengenezwa na vimewekwa tayari kwa ajili ya matumizi.

Sehemu ya maegesho mbalimbali ya magari, sehemu hii hutumiwa kwa ajili ya kuuza magari mbalimbali katika bei tofautitofauti. Magari hurahisisha usafiri kutoka sehemu moja na kwenda nyingine.

Eneo la maegesho la uuzaji wa magari, eneo hili hutumika kwa ajili ya wateja kuja kuchagua gari kwa ajili ya mahitaji yao binafsi, tayari kwa ajili ya kwenda kutumia kwa matumizi mbalimbali.

Eneo la maegesho la magari, eneo hili hutumika kwa ajili ya kuuza magari mbalimbali magari ni chombo cha moto kinachotumia miguu minne kinachoweza kusafirisha mtu au bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Sehemu ya uuzaji wa magari au sehemu ya maonyesho ya magari. Magari mbalimbali huuzwa katika eneo hili kwa fedha tofautitofauti. Hii inasaidia upatikanaji wa usafiri kwa ajili ya matumizi mbalimbali aidha ya kusafirisha bidhaa au watu kutoka sehemu moja na kwenda nyingine.

Eneo la uuzaji wa magari lillilowazi magari haya yameegeshwa katika eneo hilo tayari kwa ajili ya kuuzwa, magari hutumika kama chombo cha moto cha kusafirishia bidhaa au watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Gari lililopo nje la rangi nyeupe, eneo hili ni mahususi kwa ajili ya kuuza magari mbalimbali. Gari husaidia katika usafirishaji kutoka sehemu moja na kwenda nyingine.

Eneo la uuzaji wa magari, eneo hili linatumika kuuza magari ambayo husaidia au kurahisisha safari kutoka sehemu moja na kwenda nyingine.

Eneo la uuzaji wa magari, magari mbalimbali yakiwa yamepakiwa katika eneo hilo tayari kwa ajili ya kuuzwa, magari hutumika kusafirisha watu au bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Eneo la uuzaji wa magari, magari haya yaliyoandaliwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, magari ni chombo cha usafiri kinachorahisisha safiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Eneo la nje lililopakiwa magari meupe tayari kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya huuzwa kwa bei mbalimbali kwa ajili ya watu kuja kununua na kufanya shughuli zao kama vile za usafiri, au kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja na kwenda nyingine.

Mtu akiwa anajihudumia maziwa kwenye mashine ya kielectroniki. Mashine hii ya kisasa inajihusisha na uzalishaji na utunzaji wa maziwa kwa mfumo ulio salama, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya jamii.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielekroniki, mashine hii inasaidia kutoa maziwa yaliyo safi na salama kwenye mfumo wa kisasa.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa elektroniki. Mashine hii husaidia kutunza na kutoa maziwa kwa njia safi iliyonasalama. Maziwa hutumika kwa matumizi mbalimbali kwa jamii.

Mtu akiwa amesimama nje ya mashine ya kieletroniki. Mashine hii hutumika kuzalisha na kutunza maziwa katika eneo la dukani, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa kufanyiwa matumizi mbalimbali kwa jamii.

Watu mbalimbali wakiwa katika nje ya duka la utoaji wa huduma ya kupatiwa maziwa yaliyo safi na salama, maziwa ni bidhaa muhimu ambayo inatumiwa na watu kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la duka ndani kukiwa na mashine ya uwuzaji maziwa kwa mfumo wa kieletroniki, mashine hii inasaidia uzalishaji na utowaji wa maziwa yaliyo safi kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la duka lenye mashine ya kutoa maziwa kwa mfumo kiectroniki lakini pia majokofu yenye bidhaa mbalimbali kama soda, juisi na maziwa eneo hili hutoa bidhaa mbalimbali zinazotumiwa na jamii.

Eneo la ndani la duka muuzaji akiwa anapima maziwa na kuyachuja kwenye jagi, huduma hii ya maziwa ni safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii inasaidia utoaji na usambazaji wa maziwa kwa mfumo ulio wa kisasa.

Sehemu ya duka la uuzaji wa maziwa eneo hili htumika kwa ajili ya utunzaji na uzalishaji ya maziwa ulio safi na salama, ambapo watu mbalimbali huja na kupata huduma hiyo.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii hutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Mashine hii yenye mfumo wa kisasa husaidia wateja kuja kujihudumia kwa mfumo huo wa kielektroniki.

Kundi la watu, wenye jinsia ya kiume wakiwa katika mgahawa wakishikilia vikombe vyenye maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa maziwa katika hilo, ambavyo hujakuchukua mara kwa mara kwa matumizi mbalimbali.

Eneo au duka la uuzaji wa maziwa, sehemu hii hutumika kwa ajili ya kupata maziwa safi na salama, lakini pia mayai kwa ajili ya matumizi binafsi hii husaidia kuongeza protini na vitamini mwilini.

Eneo la nje la duka lenye kutoa huduma ya maziwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Mashine hiyo ya mfumo wa kielektroniki husaidia uzalishaji na utoaji wa maziwa yaliyosafi na salama kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa electroniki mashine hii iliyowekwa nje tayari kwa ajili ya matumizi, watu mbalimbali huja kununua maziwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwa jamii.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii husaidia uzalishaji na utunzaji wa maziwa kwa njia iliyo safi na salama kwa mfumo wa kisasa, ambapo watu mbalimbali huja kununua kwa matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mtu akiwa amesimama mbele ya mashine hiyo, ambayo inasaidia kutoa maziwa yaliyo safi na salama, kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Watu wakiwa wameketi na jagi, wakiwa wanatumia vikombe kunywea maziwa. Kwa pembeni kuna mashine ya kielekroniki inayotoa maziwa kwa mfumo wa kisasa unaosaidia upatikanaji wa maziwa.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki iliyopo ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali. Mashine hii huwezesha na kutoa maziwa yaliyosafi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki mtu akiwa anafanya manunuzi ya maziwa katika eneo hilo, lenye mfumo wa kisasa wenye kuzalisha maziwa yaliyo safi na salama.

Duka la uuzaji wa maziwa, eneo hili lililokuwepo barabarani, tayari kwa ajili ya kuandaa na kuuza maziwa, mtu akiwa anasubiri kuhudumiwa kwa nje maziwa yaliyo safi salama.

Eneo la uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile maziwa, kwa ajili ya watu kuja kujipatia kwa matumizi mbalimbali kwa bei maalumu.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii huasidia kutoa maziwa na usambazaji wa maziwa ulio safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Mfuno huu wa kisasa husaidia watu.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii yenye mfumo wa kisasa husaidia utoaji na usambazaji wa maziwa katika mfumo usafi na salama.

Eneo la nje kukiwa kuna basi kubwa na mashine ya uuzaji wa maziwa ya mfumo wa kielektroniki, mashine hii ya kisasa husaidia kutoa maziwa safi na salama.

Duka la uuzaji wa maziwa, duka hili ni mahususi kwa ajili ya kuuza na kusambaza maziwa, katika hali iliyo safi na salama. Wateja mbalimbali huenda kwenye duka kwa ajili ya kujipatia huduma ya maziwa kwa matumizi tofautitofauti.

Eneo la duka muhudumu akiwa anamwekea mteja katika jagi maziwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya maziwa katika hili duka yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa iliyopo nje mashine hii ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa inasaidia utoaji na uzalishaji wa maziwa yaliyo safi na salama.

Sehemu ya uuzaji wa bidhaa za maziwa mbalimbali: maziwa freshi, maziwa ya mtindi lakini pia yogati. Duka hili hutumika kwa ajili ya watu kuja kujichagulia bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi tofautitofauti .

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki ulio wa kisasa. Mashine hizi zinasaidia utunzaji na uzalishaji wa maziwa uliosafi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya jamii.

Eneo la duka, eneo hili linatumika kwa ajili ya kuuza maziwa. Maziwa ni bidhaa muhimu kwa jamii, ambapo watu hutumia kwa mahitaji mbalimbali. Duka hilo lililo katika nishati safi.

Sehemu ya ndani ya duka lenye mashine ya kuuza maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii ya kisasa husaidia kutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya kielectroniki ya utoaji na usambazaji maziwa mashine hii hutumika kwa mfumo wa kisasa watu mbalimbali huja kununua maziwa wakitumia mashine hii ya kielectroniki

Sehemu ya duka yenye mashine ya uuzaji wa maziwa, kwa mfumo wa kielektroniki. Mtu akijihudumia maziwa katika mashine hiyo, kwa mfumo wa kisasa unaotoa maziwa safi na salama.

Machine inayotoa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki , machine hii hutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mambimbali. Watu wawili wakiwa katika eneo hilo tayari kwaajili ya kupata huduma hiyo.

Mashine iliyopo ndani ya duka, mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii ya kisasa husaidia upatikanaji na uuzaji wa maziwa kwa njia iliyo safi na salama.

Eneo la duka la wauzaji wa maziwa. Eneo hili limeandaliwa vizuri tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, ambapo wateja hutumia maziwa hayo kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Duka yenye mashine ya kuuza maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mtu akiingia ndani kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Huduma iliyo safi na salama, imerahisishwa katika mfumo wa kisasa.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki uliyo wa kisasa mashine hii husaidia kutoa maziwa yaliyosafi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali ambapo maziwa ya kusaidia watu kuongeza protini na vitamini mwilini

Mashine ya uuzaji maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii ya kisasa husaidia kutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii yenye mfumo wa kisasa husaidia utoaji na usambazaji wa maziwa yaliyosafi na salama.

Eneo la uuzaji wa maziwa duka hili lililo safi liko tayari kwa ajili ya uuzaji uzaji na usambazaji wa maziwa, mtu mmoja akipatiwa huduma katika duka hilo, kwa ajili ya matumizi mbalimbali na hayo maziwa.

Muuzaji akiwa ndani ya duka akipima maziwa akishikilia jagi linaloweka maziwa ndani ya chupa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya maziwa katika duka hili, wateja huja kununua kwa matumizi mbalimbali.

Eneo la nje la duka, gari likiwa limepakiwa kwa nje. Duka hili hujihusisha na utoaji na usambazaji wa maziwa, yaliyo safi na salama kwa mfumo wa mashine za kielekroniki, ulio wa kisasa.

Mtu akiwa anapata huduma katika mashine ya kielektroniki inayotoa maziwa safi na salama katika mfumo wa kisasa, mashine hii husaidia kutoa maziwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya jamii.

Eneo la nje la duka, mama akiwa amesimama nje ya duka hilo linalotoa huduma ya uuzaji na usambazaji wa maziwa. Maziwa ni bidhaa inayonunuliwa na wateja kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la uuzaji wa bidhaa mbalimbali watu wakiwa wameshikilia mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielectroniki. Mashine hii husaidia uzalishaji na utunzaji wa maziwa kwa njia iliyo safi na salama.

Mashine ya uuzaji na usambazaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hizi husaidia utoaji wa maziwa kwa mfumo ulio wa kisasa. Watu mbalimbali huja kujipatia huduma kwa matumizi mbalimbali ya maziwa.

Eneo la ndani maduka mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hizi husaidia utoaji na usambazaji wa maziwa ulio safi na salama, kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa wamepanga foleni kwa ajili ya kufanya manunuzi ya maziwa, mashine ya kielektroniki inasaidia uzalishaji wa maziwa ulio safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mtu akiwa anajipatia huduma hiyo ya maziwa safi na salama tayari kwa ajili ya kwenda kuyatumia.

Duka lililo sehemu ya wazi watu wawili, wakiwa wanapatiwa huduma kwa nje, eneo hili kuhusu pia maziwa, maziwa ni bidhaa muhimu kwa jamii unayoitumia kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la dukani, eneo hili lina bidhaa mbalimbali ambazo hutolewa lakini pia kusambazwa katika mazingira tofautitofauti, bidhaa hizo ni kama; soda, maji na maziwa ambazo ni bidhaa muhimu kwa jamii.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii husaidia kutoa na kusambaza maziwa kwa wateja kwa njia iliyo safi na salama kukidhi mahitaji yao mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka zikiuzwa bidhaa mbalimbali za dukani. Mashine ya maziwa yenye mfumo wa kieletroniki ulio wa kisasa, unaosaidia kutoa maziwa yalio safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la uuzaji wa maziwa, ndani kuna mashine ya mfumo wa kieletroniki unaotoa maziwa kwa mfumo wa kisasa. Mashine hizi husaidia kutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii inasaidia utoaji na usambazaji wa maziwa kwa mfumo wa kisasa ulio safi na salama.

Sehemu ya ndani ya duka yenye mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mfumo huu wa kisasa husaidia utoaji na uzalishaji maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine yauzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii husaidia kutoa na kusambaza maziwa yaliyosafi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali, mtu akiwa anachukua maziwa katika eneo hilo.

Mashine ya utoaji maziwa kwenye mfumo wa kielektroniki. Mashine hii husaidia kutoa maziwa yaliyo safi na salama, mashine hii ilyo ya kisasa watu mbalimbali hua kuchukua maziwa kwa matumzi tofautitofauti.

Mashine ya uzazi wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki mashine hizi husaidia utoaji na usambazaji wa maziwa kwa njia iliyo safi na salama, watu mbalimbali huja kununua maziwa haya kwa matumizi tofauti tofauti.

Mashine ya uuzaji maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii husaidia kutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa mfumo wa kisasa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya watu kwenye jamii.

Sehemu ya duka la uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii ya kisasa husaidia utoaji wa maziwa yaliyosafi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii husaidia uuzaji na uzalishaji wa maziwa kwa njia iliyo ya kisasa zaidi. Watu huja kununua maziwa katika eneo hili kwa matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielekitroniki. Mashine hii yenye mfumo wa kisasa inasaidia utoaji na usambazaji wa maziwa katika mazingira yaliyo safi na salama.

Eneo la uuzaji wa maziwa katika duka, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya maziwa katika duka hili ambayo ni safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la maduka makubwa, ambayo huuza bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji na vyakula mbalimbali. Mashine ya kielektroniki ikiwa katika eneo hilo, kwa ajili ya kusambaza na kutoa huduma hiyo, kwa mfumo wa kielektroniki ulio wa kisasa.

Mashine wauzaji wa maziwa kwa mfumo wa kisasa, mashine hizi za kielektroniki zinasaidia katika uzalishaji na utunzaji wa maziwa katika hali iliyo safi na salama, kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii husaidia utoaji na usambazaji maziwa kwa mfumo wa kisasa, watu mbalimbali hutumia maziwa kwa matumizi tofautitofauti.

Eneo la duka la uuzaji wa maziwa, mtu akiwa amesimama ndani ya duka hilo kwa ajili ya kupata huduma hiyo ya utolewaji wa uuzaji wa maziwa katika duka hilo.

Sehemu ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki. Mashine hizi hutumika kuzalisha na kutoa maziwa yaliyo safi na salama, kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwa jamii.

Duka la uuzaji maziwa duka hili husambaza na kutoa maziwa yaliyo safi na salama, maziwa ni bidhaa muhimu kwa jamii ambapo watu huitumia kwa matumizi mbalimbali.

Duka lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo mayai, mikate lakini pia maziwa yenye kutoa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki uliyo wa kisasa. Maziwa haya ni safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii husaidia kutoa na kusambaza maziwa kwa njia ya kisasa yaliyo safi na salama, wateja huja kununua maziwa katika mashine hii ya kielektroniki.

Mashine ya maziwa inayotoa maziwa kwa mfumo wa kielectroniki , mashine hii yenye mfumo wa kisasa, husaidia kutoa maziwa ambayo ni safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la duka la wauzaji wa maziwa. Eneo hili hutumika kwa ajili ya kutoa huduma ya utoaji maziwa yalio safi na salama kwa ajili ya kutumiwa na watu wenye mahitaji mbalimbali.

Mashine yauzaji na usambazaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii husaidia uzalishaji wa maziwa yaliyosafi na salama kwaajili ya matumizi mbalimbali kwa jamii.

Mashine ya maziwa yenye mfumo wa kielektroniki. Mashine hii husaidia utunzaji na uzalishaji wa maziwa uliosafi na salama. Watu mbalimbali huja kununua maziwa kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Mtu akiwa amevalia sare akiwa pembeni mwa mashine ya maziwa ya kieletroniki mashine, hii husaidia kutoa na kusambaza maziwa yaliyosafi na salama kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Mafundi wakiwa wamevalia sare, mafundi hawa seremala hujikita katika kutengeneza vitu vya samani kwa mfano meza, viti na vitanda.

Eneo la kuuzia vitu vya samani viti na meza vikiwa katika eneo hilo lakini pia, masofa na mito, viti na meza, hutumika kwa ajili ya kulia chakula lenye idadi ya watu tofauti.

Vitu vya samani meza na viti vilivyotengenezwa kwa mfumo wa mbao, hizi hutumika kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kwa ajili ya kulia chakula; meza hii inaweza kuchukua watu sita.

Eneo la nje kukiwa na mafundi wawili wa seremala wakiwa wanachonga na kutengeneza mbao, kwa ajili ya kutengeneza samani tofautitofauti kama vile meza, viti, au vitanda.

Eneo la nje, kitanda chenye rangi ya damu ya mzee kikiwa kimewekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Eneo hili huuzwa vitu vya samani, wateja huja kuchagua vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Eneo la uuzaji wa vitu vya samani mbalimbali vilivyo katika eneo hilo la kuuza la maonesho kama vile masofa, viti, meza na vitanda, huwa vinatumika kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la vitu vya samani. Eneo hili lililo na vitanda pamoja na godoro tayari kwaajili ya kuuzwa. Vitu vya samani hivi hutumika kwaajili ya watu kulala amabavyo vimetengezwa kwa mfumo wa mbao.

Eneo la uzaji wa vitu vya samani, masofa yaliyokuwa yameegeshwa nje tayali kwa ajili ya manunuzi, masofa haya hutumika kwa ajili kuketi au kukalia kwa ajili ya watu sita mpaka nane.

Enao ya sebule ambapo kuna vitu vya samani mbalimbali, ikiwemo viti na meza, lakini pia kabati. Sehemu hii ya viti na meza hutumika mahususi kama kwa ajili ya kulia chakula.

Eneo la vitu vya samani ikiwemo vitanda vinavyotengenezwa kwa mbao na chuma, hivi hutumika kwa ajili ya kulalia au matumizi mengine ambavyo huuzwa kwa bei tofautitofauti.

Eneo la soko, watu mbalimbali wakiwemo wauzaji na wateja katika eneo hilo wakiuza bidhaa mbalimbali kwa wateja ikiwemo mchele, maharage na karanga ambazo hutumiwa na wateja kwa matumizi mbalimbali.

Eneo kubwa la soko lililo karibu na barabara, watu mbalimbali wakiwa katika eneo hilo, wakiwa wamepangilia katika meza matunda, nyanya, karoti, hoho, machungwa tayari kwajili ya kuuzwa.

Eneo la sokoni watu wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali kama vile: karanga, korosho, matango, makabichi, nyanya, karoti na hoho; katika eneo hilo la soko.

Eneo la sokoni, watu mbalimbali katika eneo la soko wakiweka bidhaa zao tayari kwa ajili ya kuuzwa kama vile nyanya, karoti, vitunguu na hoho ambazo wateja huja kununua kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo kubwa la soko watu mbalimbali wakiwemo wauzaji na wateja, wakichagua bidhaa mbalimbali zikiwemo: nyanya, karoti, kabichi, hoho kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la soko watu mbalimbali wakiwa wanakuja kuhudumia katika soko hilo la nyanya, mama akiwa ameshukilia mfuko wa nyanya kwa ajili ya kumpatia mteja wake. Zao la nyanya hutumika kama zao la kibiashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la soko, watu mbalimbali huja katika eneo hilo la soko kwa ajili ya kununua bidhaa mbalimbali zikiwemo katika masoko, ikiwemo: nyanya, hoho, karoti, vitunguu; kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la sokoni, eneo hili hutumika kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo: mbogamboga, viazi, nyanya, karoti, hoho na vitunguu ambavyo hupatikana katika masoko haya kwa ajili ya wateja kuja kuchukua kwa matumizi mbalimbali.

Eneo la sokoni; watu mbalimbali wakiweka biashara zao katika mfumo wa meza na juu wakiweka bidhaa zao mbalimbali tayari kwa ajili ya kuuza kama vile: mboga mboga, nyanya, maembe, vitunguu; ambavyo ni zao la biashara vinavyotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni, watu mbalimbali wakiuza bidhaa zao katika eneo hilo kwa ajili ya wateja kuja kuzinunua. Bidhaa hizo ni kama: mchele, mbogamboga, matunda na vitunguu.

Eneo la sokoni, wanawake wawili mteja na muuzaji wakikabidhiana mboga katika eneo la soko, sehemu hiyo hutumika kwa ajili ya kununua bidhaa mbalimbali za nyumbani kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile mbogamboga, ndizi, nyanya hupatikana katika eneo hilo.

Eneo la sokoni kundi la watu mbalimbali wakiwa katika maeneo yao ya kuuza bidhaa mbalimbali na wateja wakija katika eneo hilo kwa ajili ya kujipatia bidhaa mbalimbali kama karoti, ndizi, hoho na vitunguu.

Eneo la soko. eneo hilo watu hupanga meza zao kwa ajili ya kuuza vitu mbalimbali. mwanamke akiwa katika eneo la soko, akiuza bidhaa mbalimbali kama; machungwa, matufaa, matikiti na ndizi.

Eneo la sokoni eneo hili watu mbalimbali wameweka bidhaa zao chini, tayari kwa ajili ya kuziuza. Kama vile; nyanya, karoti, hoho na viazi ambavyo ni mazao ya biashara yanayotumika kwa ajili kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni, eneo hilo la soko kubwa likitoa uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Watu tofauti tofauti wakija kununua bidhaa hizo kama vile nyanya, karoti, hoho, vitunguu na mboga za majani.

Eneo la sokoni ambapo kuna watu mbalimbali, wakiwa wameweka biashara zao tayari kwa ajili ya kuuzwa kama vile: nyanya, hoho, vitunguu, michele na mbogamboga. Eneo hili la soko hutumika kwa ajili ya watu kuja kununua bidhaa mbalimbali kwa mahitaji yao.

Eneo la soko watu mbalimbali walio katika soko tayari kwa ajili ya kuuza na wengine kununua bidhaa, mtu akiwa ameshikilia mboga mboga lakini pia bidhaa mbalimbali zikimzunguka ikiwemo mapapai, ndizi, viazi, hoho.

Eneo la duka la nje ikiashiria kutolewa huduma za mkononi kama kutoa, kuweka hela. Hii inarahisha mtu kuweza kupokea hela au kutuma hela kutoka maeneo tofautitofauti.

Eneo la maduka makubwa, sehemu hii hupatikana vitu mbalimbali kama vile vyakula, vinywaji na bidhaa nyingine tofauti kwa ajili ya matumizi mbalimbali vilivyoandaliwa kwa ustadi wa juu.

Eneo la uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu tayari kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa hizo ni kama juisi, maziwa, yogati ambazo zimepakiwa tiyari kwa ajili ya kuuzwa kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Mtu akiwa ameshika kikapu cha kuburuzia bidhaa mbalimbali alizochagua katika eneo hilo, la maduka makubwa. Maduka makubwa huandaa na kutoa bidhaa mbalimbali, ambazo huuzwa kwa bei isiyo rasmi kwa jamii.

Eneo la masoko makubwa, ambapo watu mbalimbali wameenda kufanya manunuzi ya bidhaa tofautitofauti. Mwanamke huyo akininunua bidhaa na kulipia tayari kwa ajili ya kwenda na kufanyia matumizi ya nanasi hilo.

Eneo la maduka makubwa wauzaji bidhaa mbalimbali ikiwemo mbegu na vyakula mbalimbali, vinavyouzwa katika eneo hilo la maduka makubwa. Hii husaidia upatikanaji wa bidhaa hiyo katika mazingira yaliyo safi na salama, kwa kutumia matumizi mengine ya nyumbani.

Eneo la maduka makubwa, lililo ndani. Sehemu hii hutumika kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo nyanya, viazi, vitunguu, hoho, ndizi kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Maduka makubwa, eneo hili linaonyesha baadhi ya watu wakiwa wamebeba bidhaa mbalimbali ambazo wamechagua kutoka kwenye shelfu zenye vitu mbalimbali ikiwemo juisi. Hii inaonyesha upatikanaji urahisi wa bidhaa katika maduka makubwa.